Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia barakoa wakipokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya. Kuna vifaa vya matibabu kama vile friji ya chanjo na chupa dogo. Inaonekana kama kampuni ya chanjo ya jamii au huduma ya afya ya msingi.

Mfanyakazi wa afya anayevalia vazi kamili la kujikinga akimwangalia mgojwa katika chumba cha hospitali. Kuna vitanda vingi na vifaa vya matibabu ikiashiria chumba cha wagonjwa mahututi au wodi ya wagonjwa mahututi.

Bango la elimu kutoka kwa National Malaria Control Program chini ya wizara ya afya. Bango linaeleza kinga na udhibiti wamaradhi, ikionyesha mtu amelala ndani ya chandarua. Ikisisitiza umuhimu wa kutumia vyandarua kuzuia mbu. Unaonekana kama sehemu ya mfululizo wa mabango ya kufundishia.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa vazi la kujikinga akimsaidia mgonjwa ambaye anaonekana akiwa na shati la hospitali labda katika chumba cha wagonjwa mahututi au wodi. Hii inaonyesha huduma ya matibabu na utunzaji wa wagonjwa katika hospitali.

Daktari wa macho, au mtaalamu akimchunguza mgonjwa ambaye anaonekana kuwa kijana, akitumia mashine maalum ya uchunguzi wa macho . Daktari amevaa koti jeupe, na anaonekana kutoa huduma za afya ya macho. Hii inaashiria huduma za matibabu zinazotolewa katika kituo cha afya.

Ndani ya kutuo cha afya au kliniki, wafanyakazi wawili wa afya wakiwa wamevaa makoti meupe wanonekana wakifanya kazi. Mmoja akishughulikia madawa au vifaa karibu na dirisha na mwingine akipitia nyaraka mezani. Hii inaashiria shughuli za kawaida za huduma za afya.

wataalam wawili wa afya wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kujikinga wakimhudumia mgonjwa aliye lala kitandani hospitalini. mgonjwa anaonekana amechomekwa mrija ikionyesha hali yake inahitaji uangalizi maalum hii inahashiria mazingira ya huduma ya afya ambapo thahatali kali za usalama zinafuatwa labda kwa sababu ya mahampukizi au hali nyeti ya magonjwa

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero ikiwa imesimama nje ikitoa huduma za afya kwa jamii hapa mjini. Kliniki za rununu ni muhimu sana katika kupeleka huduma za afya kwa maeneo ya mbali na kuwafikia wale ambao hawawezi kufika hospitalini.

Hawa ni wanawake wawili wanaoonekana kufanya kazi katika huduma za afya, labda wanajamii wa afya. Wanatoa huduma katika hema. Mmoja ameshika kisanduku cha vifaa na mwingine anashughulikia vifaa vya matibabu. Wanaonekana wamevalia sare nyekundu na wamejishughulisha na kazi yao.

Gari la kliniki ya simu ya Beyond Zero Mobile Clinic iliyoegeshwa nje. Gari hili lina vifaa vya matibabu an zinaonyesha huduma ya afya ikisisitiza juhudi za kufikisha huduma za matibabu kwa jamii hasa katika maeneo ya mbali.

Kliniki ya simu ya beyond zero ikiwa imeegeshwa na watu wamesimama na kuketi wakisubiri huduma za afya. Hii inaashiria jitihada za kutoa huduma za afya kwa jamii hasa katika maeneo ya mbali na yasiyofikika kwa urahisi.

Kiongozi wa nchi anashuka kutoka kwenye gari la huduma ya afya ya jamii. Tukio hili linaashiria uzinduzi na uimarishaji wa huduma za afya kwa jamii.

Mfano wa kabla na baada wa matibabu ya meno. Ikionyesha mabadiliko kutoka meno yenye madoa na yasiyopendeza kwenda meno meupe na safi. Hii inaashiria huduma za afya ya meno kama vile usafishaji na kung'arisha meno. Hii inasisitiza umuhimu wa afya ya kinywa na urembo wa meno.

Mkono wa daktari wa meno uliovalia glovu ya buluu akishika chombo cha meno cha rangi ya manjano. Juu ya meza kuna vifaa mbalimbali vya meno vilivyopangwa vyote vikiwa tayari kwa matumizi kuashiria mazingira ya kliniki ya meno.

Mkono uliovalia glovu ya buluu ukishikilia vifaa vitatu vya meno. Vifaa hivyo ni pamoja na kibano, kioo kidogo na kifaa kingine cha kuchunguzia. Hii inaashiria huduma za afya ya meno na upatikanaji wa vifaa vya kisasa.

Daktari wa meno akiwa amevaa barakoa na glovu, akimhudumia mgonjwa kinywani. Daktari anaonekana akitumia vifaa vya meno akisisitiza umuhimu wa afya ya meno na huduma za matibabu ya kinywa katika jamii.

Mfano wa jino jeupe kubwa na kioo cha meno, kwenye mandhari nyuma ya blue , isiyo na kitu. Hii inaashiria huduma za afya ya meno, na umuhimu wa kutunza meno. Inaweza kutumika kuelimisha uma kuhusu afya ya kinywa, labda kwa wakaazi wa vijini.

Kikundi cha wazimamoto wakiendesha mbio mbele ya jengo la zimamoto. Labda katika zoezi la dharura. Wengi wao wamevaa mavazi kamili ya zimamoto na kofia za manjano. Barabara ina mvua ikionyesha hivi karibuni kulikuwa na mvua au walikuwa wakitumia maji. Gari la zimamoto linaonekana nyuma.

Magari ya wazimamoto na wazimamoto wakishughulikia tukio la dharura usiku pengine moto karibu na jengo. Mtaa unaonekana kuwa na unyevunyevu labda kutokana na maji yaliyotumika kuzima moto na hali inayoonekana kuwa ya dharura. Tukio hili linaonyesha huduma za kukabiliana na dharura.

Wahudumu wa msalaba mwekundu wakiwasiadia watu katika eneo lililojaa mafuriko. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za dharura kukabidhiana na majanga hasa wakati wa mvua kubwa inayosababisha mafuriko na hadhari zingine za hali ya hewa.

Mfanyakazi wa msalaba mwekundu akisaidia mwanamke kuvuka eeo lenye mafuriko au maji mengi. watu wengi wamesimama pembeni wakishuhudia ikionyesha hadhari za janga la asili. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za dharura na usaidizi kwa jamii zinazoadhirika.

Mafuriko makubwa katika eneo la makazi duni, ambapo maji mengi ya rangi ya kahawia yamefunika nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao. Watu wanaonekana wakitembea ndani ya maji hayo, inaashiria janga la asili lilotokea.

Hatari za mafuriko ikiwa na watu walionaswa kwenye maji yaliyotuama na wengine wakitafuta hifadhi kwenye paa za nyumba zao za mabati. Hali hii inaonyesha dharura au haja ya msaada wa haraka, ikisisitiza umuhimu wa huduma za kukabiliana na majanga.

Watu watau wakiosha mikono kwa maji na sabuni kutoka kwenye chombo yenye nembo ya UNICEF labda katika eneo ya makaazi duni, ishara ya juhudi za kukuza usafi na afya bora hasaa katika maeneo yanaweza kukumbwa na changamoto za usafi wa mazingira.

Daktari akioga mikono kwa umakini kabla ya upasuaji akionyesha umuhimu wa usafi katika huduma za afya. Vifaa vya usafi kama sabuni ya maji na kioo vinaonekana, ikihakikisha mazingira salama na yanayofaa kwa utunzaji wa wagonjwa.

Mikono ya mtu akimimina sabuni ya maji kutoka kwenye chupa kwenye kiganja chake tayari kwa kunawa mikono. Nyuma kuna sinki jeupe na choo na bomba la kisasa la maji la rangi ya bluu na fedha hii inasisitiza umuhimu wa usafi wa mazingira unaofaa kwa maeneo ya mjini.

Safu za mimea michanga labda mahindi ikikua kwenye udongo mweusi wenye rotuba. Mwanga wa jua ungaazia majani ukiashiria ukuuaji mzuri wa mazao. Hili linaonyesha umuhimu wa kilimo na afya ya mazingira, kwani mazao yanastawi katika udongo wenye afya.

Eneo la misitu lililokatwa miti na ardhi wazi iliyo kauka ukiwa na vumbi likiongezeka hewani. Miti iliyobaki inaonekana katika upeo wa macho, na maandhari inaashiria athari za ukataji wa miti au mabadiliko wa hali ya hewa na inaonyesha uharibifu wa mazingira.

Uharibifu uliosababishwa na kipunga ikiwemo paa lililong'oka na miti iliyoanguka karibu na nyumba. Hapa ni mjini ingawa hatupati vipunga vikali, tunaweza kukumbana na matukio ya hali mbaya ya hewa kama vile mvua mkubwa na upepo mkali unaoweza kusababisha uharibifu na kuathiri afya ya mazingira.

Mikono ya mtu ikioshwa kwa maji kutoka kwenye mtungi wa plastiki ikionyesha umuhimu wa usafi na afya ya mazingira. Mtungi umewekwa juu ya kiti cha mbao huku mtoaji maji mdogo akitumiwa. Hii inaashiria juhudi za kudumisha usafi katika maeneo ya umma.

Chumba chenye vifaa vya kupiga eksirei labda katika kituo cha afya hapa mjini. Mashine ya eksirei inaonekana tayari kutumika ikiwa na meza ya mgonjwa na paneli ya kudhibiti. Chumba kimeundwa mahususi kwa ajili ya kufanya vipimo vya picha na tandani za mwili muhimu kwa utambuzi wa mgonjwa na majeraha.

Eneo la kusubiria au korido katika kituo cha afya. Kuna kitanda cha uchunguzi, mabango kuhusu afya ya macho na mlango wenye ishara "eye unit" , ikionyesha kuwa hapa ni kitengo cha macho. Mazingira yanaonekana safi na yametunzwa vizuri.

Kiagazia cha kisasa cha watoto wachanga kinachotumika hospitali au kliniki. Kifaa hiki kina meza ya kuwekea watoto, taa cha kupasha joto na udhibiti wa joto. Kipo katika chumba chenye ukuta wa pili na pazia. Kinaonekana kama kifaa hiki kinatumika kusaidia watoto wachanga, hasaa waliozaliwa kabla ya wakati.

Mikono ya mtu aliyevalia kanzu nyeupe, labda mfanyakazi wa afya, akiandika kwenye fomu kwenye dawati la mbao. Kuna fomu nyingine la rangi ya manjano iliyo juu ya dawati. Hali hii inaashiria mazingira ya kituo cha afya, labda yakifanyika katika kituo cha afya mjini.

Kifuniko cha sikio na specula zake. Vifaa muhimu vinavyotumiwa na madaktari kuchunguza masikio. Upungufu wa vifaa kama hivi bado ni changamoto katika baadhi ya vituo vya afya. Hivyo basi upatikanaji wake ni muhimu kwa huduma bora za afya.

Kifaa cha kisasa cha kupimia macho, kinachotumika kuchunguza macho na kubaini matatizo ya kuona. Kinaweza kupatikana katika hospitali au vituo vya kutibu macho, kuashiria umuhimu wa huduma za afya ya macho kwa jamii.

Rundo la bandeji na makasi. Vifaa muhimu vya huduma za afya hapa jijini. Upatikanaji wa vifaa vya matibabu kama hivi, ni muhimu kwa kutoa huduma bora za afya, iwe katika hospitali au vituo vidogo vya afya vijijini.

Rundo la mirija za sampuli za damu yenye kofia nyekundu iliyofungashwa vizuri; labda kwa matumizi hospitalini au maabara. Nyuma kuna bango la hospitali na neno la Trumid ukionyesha usambazaji wa vifaa vya matibabu muhimu za huduma za afya hapa mjini

Wodi ya hospitali pengine ya watoto ikiwa na kitanda kimoja cha mtoto. Kwenye ukuta kuna vifaa vya matibabu ikiwemo mashine ya oksijeni na vifaa vya kupumulia na vifaa vingine vya kudunga shindano. Mtoto mdogo anaonekana amelala kitandani, amefunikwa na blanketi la rangi mbalimbali akipokea matibabu.

Kifaa cha kupimia sukari pamoja na vipande vyake vya kupima. Ni vifaa muhimu kwa ajili ya usimamizi ya kisukari vinavyopatikana katika maduka ya dawa. Inaonyesha umuhimu wa huduma za afya na vifaa vya matibabu kwa jamii.

Chumba kilicho na vifaa vya eksirei kikiwa na pamoja na mashine na kupiga picha na paneli za kudhibiti. Chumba hiki kimeundwa mahususi kwa ajili ya kufanya vipimo vya picha za ndani za mwili muhimu kwa utambuzi wa matatizo ya afya.

Viti vya magurudumu na kitanda cha wagonjwa kilicho nje karibu na kituo cha afya, vifaa hivi vinaonekana kutumika na vinakaa kwenye eneo la lami karibu na mimea ya kijani kibichi.

Bodi mbili za kisasa za kupima uwezo wa macho zinazotumiwa na madaktari wa macho. Bodi hizi huonyesha herufi na alama mbalimbali kwa ukubwa tofauti ili kusaidia kutathmini uni wa mgonjwa.

Kitanda cha uchunguzi cha matibabu chenye chuma na sehemu ya juu nyeusi inayoinuka pamoja na ngazi ndogo ya chuma yenye hatua mbili. Kifaa hiki kinaonekana kuwa kipya na safi na kinaweza kutumika katika vituo vya afya, zahanati na hospitali.

Mwanaume akiwa na huzuni na ameshika kichwa chake, huku mtaalamu wa afya akimuangalia na kuandika madokezo. Hii inaashiria kikao cha tiba au ushauri nasaha wa afya ya akili. Hii inasisitiza umuhimu wa huduma za afya ya akili, na msaada wa kisichologia kwa wale wanaohitaji.

Chupa ya dawa ya betamol paracetamol yenye vidonge elfu moja. Paracetamol ni dawa muhimu sana inayopatikana kwa urahisi katika maduka ya dawa na hospitali na inatumika sana kutibu maumivu na homa.

Sanduku la dawa ya panadol extra inayotumika kupunguza maumivu sanduku linaonyesha kua ina paracetamol na caffeine na inatoa nafuu ya haraka ya maumivu pia inaashiria upatikanaji wa dawa ya kisasa na huduma za afya kwa ajili ya usimamizi wa maumivu.

Dawa ya sindano inayotumika katika kutibu magonjwa mbalimbali yanayoathiri mifugo. Dawa hii inapatikana nchini Kenya na inasaidia katika kudhibiti afya ya wanyama.

Muuguzi wa kike mwenye barakoa na nguo za hospitali za bluu akimpa sindano mkononi mwa mgonjwa wa kiume. Wote wawili wamevaa barakoa inaonekana kama utaratibu wa chanjo au matibabu labda katika kituo cha afya cha mjini.

Mtoto akipokea polio labda kama sehemu ya kampeni ya siku ya kimataifa ya polio. Mkono wa mtu mzima unaonekana ukidondosha matone ya chanjo mdomoni mwa mtoto ikionyesha umuhimu wa chanjo katika kuzuia magonjwa hatari.

Mkono wa mtoto ulio wekwa wino wa zambarau kama alama ya kupokea chanjo ya polio. Mtu mzima anaonekana akishikilia kalamu ya kudunga kuashiria kidole cha mtoto. Hii inaonyesha kampeni za chanjo zinazoendelea ili kulinda watoto dhidi ya magonjwa.

Muuguzi akimhudumia mgonjwa ambaye amevaa barakoa, na kofia nyekundu, akiwa amelala kitandani, hospitali. Nembo ya KNH , inaonekana, ikionyesha huduma za afya, labda katika wodi ya watoto, au wagonjwa wazima.

Mkono wa mtoto ,ukiwa na alama ya chanjo ya BCG. Kidonda kidogo cha duara kinaonekana katikati ya mkono, ambacho ni athari za kawaida baada ya chanjo hii. Hii inaashiria umuhimu wa hudumu za afya kwa watoto na programu za chanjo nchini Kenya.

Mkono wa mtaalum wa afya, aliyevaa glavu nyeupe, akimchoma sindano mtu begani, labda akimpa chanjo, au dawa. Hii inaweza kuwakilisha huduma za afya, ikiwemo kampeni za chanjo, au matibabu ya wagonjwa kama marathi.

Bango kutoka shirika la afya duniani na unicef lenye kichwa emergency call to action inahimiza hatua za kuzuia na kukabiliana na miipuko ya surua na polio ikisisitiza umuhimu wa chanjo kwa watoto.

Wavu wa netiboli au mpira wa kikapu, wenye rangi nyekundu, nyeupe na bluu ukiwa umefungwa kwenye nguzo ya kijani kibichi. Nyuma kuna anga la bluu safi na lisilo na mawingu. Inaashiria mchezo au shughuli za inje.

Mashine ya mazoezi ya uzito inayoonekana kuwa maalum Kwa ajili ya kufanyia misuli ya mikono. Ina kiti cheusi sehemu ya kuelekea mikono na sehemu za kuwekea uzito au kushikilia baa. Inaonekana kuwa imara na inafaa Kwa matumizi ya mazoezi.

Mtu akiwa ameshika kifundo cha mguu, labda baada ya kuumia wakati wa mazoezi au mchezo. Kiatu cha riadha chenye rangi ya kahawia, kinaonekana wazi na nyasi nyuma, zikionyesha jereha la kifundo cha mguu.

Bondia akipiwaga ndondi usoni wakati wa pambano kali. Inaonekana kama ngumi imemgonga vibaya na inaonyesha ukali na hatari ya mchezo wa ndondi. Hii inaweza kuashiria umuhimu wa dawa za michezo.

Mtu anayeshikilia begi nyeusi la michezo la Nike na mpira wa kikapu, akitembea kwenye uwanja wa mpira wa kikapu, wenye mistari myekundu. Inaonekana kama mtu huyo anaelekea au anatoka mazoezini, au michezoni.

Mwanaume akimsaidia mwanamke ambaye anaonekana kujiumiza goti wakati wa mazoezi. Hii inaashiria umuhimu wa matibabu ya michezo, kusaidia wanariadha na watu wanaofanya mazoezi kupata nafuu kutokano na majeraha kama vile misuli iliyoteguka na viungo vilivyoumia.

Mwanariadha, labda mchezaji wa mpira ya miguu, akipatiwa matibabu ya jeraha la miguu uwanjani. Kuna vifaa vya matibabu kama bandeji na dawa karibu naye. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za tiba ya michezo ili kuhakikisha afya na usalama wa wanariadha.

Mkono wa mtu akiwa na makovu na nyuzi za kushonea, ukiwa umelala juu ya kitambaa cha blue , kuashiria kua labda umepitia upasuaji au matibabu ya jeraha. Hii inaweza kuhusiana na huduma za afya ya michezo au matibabu ya majeraha mengine.

Mkono wa mtu akiwa amefungwa bandeji, kuashiria jeraha au matibabu. Majeraha ya michezo hutokea mara kwa mara, na huduma za matibabu ya michezo zinapatikana, kusaidia wanariadha na watu wengine wanaopata majeraha kama hayo.

Shamba la mihogo lenye majani mabichi yenye afya na shina nyekundu likiwa limepandwa kwenye udogo wenye rutuba. Inaashiria kilimo cha mazao ya mzizi ambacho kinaweza kufanyiwa katika maeneo mbalimbali na pia inaweza kutumika kwa matumizi ya kitamaduni na dawa.

Huu ni mfano wa mmea muhimu katika tiba asilia hasa majani ya mamboga. Majani haya hayatumiki tu kama chakula bali pia yamekuwa yakitumiwa kwa karne nyingi katika kutengeneza dawa za asili kutokana na sifa zao za kimatibabu. Ni sehemu muhimu ya urithi wa afya na utamaduni wa eneo hili.